Kwa picha hii, naona gari ya aina nyingi ambaye wanabeba watu wanne, wawili uko mbele, wawili uko nyuma.

Picha hii naona simu ambayo inaonyesha zile app ambazo zinatumika hapo nchini Kenya. Kuna aina tofautitofauti za apps zinaonekana hapo.

Tunaona ni mahali ambayo ni mahali ya maziwa. Kama unataka kununua maziwa unaweka tu kadi yako ni mahali pa kuweka ATM pekee yake huwezi weka kitu ingine. Unaweka ATM na utachota maziwa.

Picha naona kijikaratasi ambayo imetolewa kutoka national bank , ambayo huwa watu wanatuma pesa inawekwa kwa nihori mpya kila kitu iko nayo hiyo karatasi na imewekwa signature ya mwenyewe.

Picha hii naona aina ya gari. Gari hizi ni zile za kubeba watu wawili. Magari hizi ziko nyingi, kuna aina tofautitofauti ya gari hizo.

Picha hii naona gari ambayo ni aina ya kuendesha wewe peke yako, gari hii inabeba watu wanne, wawili huko mbele na wawili huko nyuma. Gari hii ni ingine safi.

Picha hii naona mtu ambaye ako na simu akiangalia zile pesa ako nayo kwa namba yake, akiangalia ile dai ako nayo ama anadaiwa akiangalia kwa simu yake.

Nona wamama wengi ambao wanafanya kazi apo, naona ndizi, maharagwe, tomatoe .Naona aina tofautitofauti za mboga apo wakiuza wanawake, apo wako sokoni.

Naona mtu ambaye amevunjika huku shingo akiumwa sana na hiyo shingo imechorwa kwa karatasi na hiyo shingo imetengenezwa vizuri.

Picha hii naona kijana ambaye anauza nguo, pia kuna mboga, kuna zile za kubeba mboga, kuna ndizi, kuna kitunguu, kuna sukuma wiki, kuna aina mingi pia ya mboga.

Kwa hii picha naona ndizi ambaye ni ya aina tofauti tofauti hapo. Zingine zimeiva vizuri, zingine ni ndogo, zingine ni zimeiva sana, zingine bado haijaiva, zingine ziko karibu kuiva na kuna zingine kubwa, zingine ni ndogo ndogo.

Kwa picha hii, naona aina ya pesa hapo ambaye inatumika hapo kenya, shilingi ishirini, Shilingi kumi zimejaa kwa hii picha ambao naona.

Kwa picha naona gari ambayo imesimama, nyuma yake kuna kijana. Gari ni zile za kubeba watu wanne na wale wa, gari imesimama ndani ya shamba.

Kwa picha hii naona aina ya pesa. Pesa ambayo inatumika hapo Kenya elfu moja, mia tano, mia moja na hamsini pia. Aina ya noti do naona kwa hii picha.

Naona duka ya mpesa, hapo kuna mkate, kuna soda, kuna maji, pia hiyo duka ni mahali pa kutoa mpesa, ukitumaniwa kwa simu yako mpesa pia utapata kwa hiyo duka vile ninakwambia.

Hapa ni aina ya magari saba hivi, yote magari kuna aina tofauti moja ni nyekundu, moja nyeusi, moja nyembamba. Hizi ni gari ambazo zinabeba watu kumi na nne unaona hapo.

Picha hii naona gari za aina nyingi na colour tofauti tofauti. Moja wa ni zile za kubeba watu nne na zile zingine ni wale wa kubeba tano kwenda juu na kuna aina tofauti ya rangi.

Kwa picha hii naona aina ya mboga. Naona kitunguu, pia naona hapo ndimu, papai. Aina ya matunda ziko nyingi hapo.

Kwa picha hii naona kitunguu ,ndimu ,maembe , viazi tamu ,ndizi kuna aina nyingi za mboga na pia zile matunda huwa inakulwa kama ijepikwa.

Picha naona magari aina ya rangi tofauti tofauti. Hizo magari ni zile za kubeba watu watatu na dereva wakue wanne. Hicho gari ni gari ya huwa inaweza kuwa ya binafsi si zile za kufanyia kazi.

Naona mtu mmoja ambaye ananunua nguo. Kwa hii picha naona nguo za aina nyingi, t-shirt na shati trouser kila mahali, ukiangalia kwa hii picha utapata aina yoyote.

Picha naona gari. Gari hii huwa gari ya kibinafsi, si gari ya kufanyia kazi. Gari hii inaweza beba dereva na watu watatu peke yake, hakuna mwingine anaweza bebwa. Hii gari ni gari ya kukaa ya mtu binafsi si gari ya kufanyia kazi.

Picha hii naona mtu anahesabu zile pesa, ile elfu moja za mbeleni. Akihesabu, naona kwa hiyo picha mtu ameshika mwingine, hala naona mwingine ambaye yuko na mkono mdogo kuliko yule ambaye ameshika pesa.

Picha hii naona duka ambayo imeandikwa jina, na duka ambayo kuna mpesa hapo ,watu wakituma pesa na wengine wakitoa. Hiyo duka iko na mlango mmoja wa kuingia peke yake na hiyo duka inahudumu watu wengi.

Kwa picha hii, naona pesa, pesa ile ya kitambo shilingi mia mbili, shilingi hamsini, ishirini.

Kwa picha hii, ni duka ambaye huwa wanauza vitu, vyakula na mchele na kadhalika. Pia huwa wanahudumu wale ambaye wanatumiwa pesa kwa simu, ambaye inaitwa Mpesa.

Kwa picha hii, naona aina ya mboga, ambaye kuna ndizi aina tofautitofauti naona imewekwa hapo.

Picha hii naona ni duka ya Mpesa. Kuna watu wawili, mmoja amevaa vitu ambaye ni nyekundu, yule mwingine amevaa colour tofauti zaa nguo na ni kama anangojea kutoa pesa kwa hiyo duka, hiyo duka ni mahali pa kutoa pesa.

Kwa picha hii, naona duka ambayo inauzwa bidhaa ya aina nyingi, ni duka ambayo huwa wanatoa pesa ambayo wameitoa watu wameitumia kutoka pahali pengine, pia wanauza miraa vile naona.

Kwa picha hii naona magari ya aina tofauti tofauti. Zile za kubeba watu kumi na nne, zile za kupata watu wanne na zile za kubeba kule nyuma vitu.

Picha naona duka ambayo wanauza maziwa, ni zile maziwa za karatasi ambayo huwa watu wanauza shilingi ishirini, shilingi thelathini, kuna shilingi mia, kuna na maini pia ziko hapo zinapatikana.

Naona soko ambayo watu wanauza mboga, naona kitunguu, viazi, nyanya, viazi tamu, sukuma wiki, na wanawake ambaye wanauza hizi vitu.

Kwa picha hii naona gari moja ambayo ni zile za kubeba watu, ni zile za kufanyia kazi na ni zile za kupeleka mahali maabiria.

Picha hii naona watu wawili mmoja ni mvulana mwigine ni msichana. Na ukiangalia hiyo kitabu ambaye na huyu msichana akona simu. Kando yao kuna gari zile za kubeba watu wawili.

Naona duka ambayo ni ya pesa, ambayo huwa watu ambao wameitumiwa pesa kutoka pahali pengine wanatoa hapo pesa. Mbele yake kuna watu watatu wamekaa hapo mbele. Kwa duka hii inauza vitu mingi tofauti tofauti.

Kwa picha hii naona aina ya matunda. Kuna ndimu, kuna kitunguu, kuna viazi, kuna nyanya, kuna pilipili na aina nyingi za matunda na mboga pia hapo.

Naona wanawake watatu, mwingine mwanaume akiongojea kule nyuma, wako mahali ya duka ambayo ni Mpesa. Hao watu wanatoa pesa kwa simu yao.

Picha hii naona gari ambayo ni aina ya prado ambayo inabeba watu sita, wanne huko nyuma wa mbele wawili huko mble. Gari hii inakaa nyeupe sana.

Hii picha naona msichana mmoja na wanaume wawili wakianagalia simu, wengine mtu anaonyeshwa mwingine akionyesha vile wakitumia kuonyeshana mkono

Watu wawili ambaye ni wanaume wakisalamiana. Mwingine ako na suti, mwingine amevaa shati. Mwingine anapeana kifuniko kifunguo ya gari mwingine.

Kwa picha hii naona gari ambayo iko na miguu nne, ni zile za kubeba abiria kumi na wanne. Iko na mlango kubwa, huku mbele watu wawili wanaweza ingia.

Hapo mahali ni pahali pa kuuza viatu, unapata viatu vya aina nyingi, zile za kutembea wakati wa mvua, na zile za kuvaa wakati wowote, aina zoye za viatu utapata kwa hii mahali.

Kwa picha hii naona viatu vya aina nyingi, zile za raba, zile puti, zote ni puti ya aina tofauti tofauti, ile rangi ambayo wewe unaitaka kama ni nyeusi, nyekundu nyeupe, unazipata hapo.

Picha naona duka ambayo imeandikwa mpesa, inamaanisha hiyo duka, watu huwa wanapata kutoa pesa withdrawal pia kuna ni duka ya chakula ambao wanauza soda na maji pia.

Picha hii naona aina za gari. Gari hii ni zile za kubeba watu wanne kule mbele na nyuma watu kumi hivi. Magari hii kuna mtu ako huko nyuma amejaa na gari hii inasimama.

Picha hii naona pesa ya hapa nchini Kenya. Pesa hii ni noti za elfu mojamoja noti zile zinatumika sahii. Hiyo ukiangalia pesa ni kiwango ya elfu hamsini ama mia moja.

Pesa ambayo inatumika hapo nchini Kenya ambayo ni noti ya elfu moja zikihesabiwa zikiwa nyingi hapo nchini Kenya. Pesa hii hukaa ni zile za elfu moja.

Kwa picha hii naona viatu vya aina nyingi nyekundu, nyeupe, nyeusi unazipata hapo. Viatu hivi hutengenezwa na jamii kutoka hapo nchini Kenya ambayo inaitwa Masai.

Picha hii naona kitunguu, sukuma wiki, Dania, aina nyingi za mboga zile za kukulia ugali, aina tofauti nyingi hapo.

Picha naona gari ambayo imewekwa mahali, hiyo mahali ni mahali pa kuuza gari, gari hizi ni aina prado, huwa zinakaa za aina tofautitofauti ambayo ziko hapo.

Picha hii naona ni mtu mmoja na magari matatu ambaye ni wale wa Kubeba watu wenye wa huko mbele wawili, huko nyuma wawili na magari ambaye nzuri zimewekwa Kando.

Picha hii naona matatu ni gari ya aina ambaye zilikua zinabeba watu kumi na nne kule nyuma na mmoja kule mbeleni huwa wanatumia kupeleka watu safari .

Picha hii naona gari aina tofautitofauti, hii gari ni zile za bei ghali, ni zile za kuendesha wewe kibinafsi, hiyo gari inauzwa kwa bei ghali na number plate iko na aina tofautitofauti.

Naona viatu vya buti ,viatu hizo ni vya aina tofauti tofauti ,zile za kutembea wakati wa mvua, zile za kuvaa wakati wa baridi, zile za kawaida za kuvaa wakati wowote.

Picha naona watu wawili hapo, mahali yote imeona tenda ambayo imewekwa, kuna gari aina tofautitofauti, mahali hii ni shamba, na hiyo mahali kuna makutano hapo.

Mbele yangu naona duka ambayo imeandikwa majina yake ,duka hiyo kuna chini yake kuna gari ambayo huwa inakaa aina ya ambulance .

Hapa naona pesa za elfu moja ambayo ilikua hapo mbeleni zenye ziko hapo chini naona ambayo ziliwekwa mahali moja nazo zinahesabiwa na mtu mwingine hapo kando.

Kwa picha hii naona ni duka ambayo huwa inaletwa duka ya maziwa hapo ambaye mwenyewe mtu moja binafsi hapo ambaye kijana anasimama mbele yake akiuza hiyo maziwa.

Naona wanabiashara wengi ambao wananunua vitu zao hapo, kuna ndimu kuna nyanya kuna viazi kuna nanasi, kuna aina nyingi za.

Kwa picha hii naona wanawake wawili na mwanaume mmoja. Hii duka ni duka ambayo watu huwa wanauza maziwa na maziwa ambayo imetoka kutoka kwa ng'ombe.

Kwa picha hii naona viatu vya aina nyingi, zile za kukimbia, zile za kuvaa wakati wa mvua, kuna aina nyingi, zile za kuvaa wakati kuna baridi, kuna aina nyingi za viatu hapo naona.

Picha hii naona gari ya aina tofauti tofauti. Gari hizo ni zile za kubeba watu wanne, wawili huko mbele wawili huku nyuma. Magari hizi ni zile za kuendesha mtu kibinafsi.

Kwa picha hii naona ni magari ambayo zile za kubeba watu wanne. Wawili huko mbele, wawili huko nyuma. Ni magari ambayo ya aina tofauti tofauti. Ni rangi aina tofauti tofauti.

Picha hii naona nchi nyingi na pesa yao zimeandikwa mbele yao na wakibadilisha from nchi moja hadi nchi zingine.

Picha hii naona mwanamke ambaye ni mjamzito ambaye ako karibu kuzaa, mimba yake iko mbele sana kuliko zile zingine ambayo zimewekwa hapo mbele yetu za wengine.

Hii naona ni mahali duka ambaye ni mahali pa kuuza maziwa na aina tofauti tofauti, ni duka hii kuna mwanaume hapo anasimama huko ndani ambaye amefungua fridge .

Kwa picha hii naona mtu ambaye ameandikwa karatasi ambaye ni mtu mjengaji wa barabara anajenga, ni contractor pia na namba yake imeandikwa hapo chini huyu mtu anafanya kazi ya serikali.

Picha hii naona viatu vya aina nyingi, ni zile za kukimbia kwa pulani. Watu wakubwa watu wadogo, wote wengine wanaonekana hapo.

Tunaona gari aina tofauti tofauti, zile za kubeba watu kumi na nne, zile za kufanyia kazi, zile ya kibinafsi na zile pia za kubeba watu wanne na zile za kujivinjari pia ziko hapo.

Naona duka ambayo iko na Mpesa, pia huwa ananunua aina ya vitu vya kukula, kwa duka hii inatumia wale ambao wametumiwa pesa kutoka pale pengine.

Kwa picha hii naona nguo ya aina tofauti za watoto wale ambaye wako na miezi tano, miezi tatu kuenda chini. Nguo hii unapata aina nyingi za nguo kutoka hii picha ukitaka kununua.

Picha hii naona nyumba ambaye imejengwa vizuri imeekwa rangi ambayo ni nyeupe, na kule juu yake ni kama imewekwa kitu amabaye ni nyekundu. Hiyo nyumba ni ile nyumba ya bei nafu.

Unaona matunda kwa aina mingi pia Kuna maembe, Kuna ndimu, Kuna papai, Kuna ndizi. Kuna aina mingi za matunda hapo.

Hii picha naona pesa ambayo inatumika hapo ingine, hiyo pesa ni noti ya elfu moja, zingine zimeekwa kando na zingine zimeekwa kando zikihesabiwa pamoja na kujua zile hesabu ziko hapo.

Picha naona ni mahali pa kuuza gari, kuna gari ya aina prado na ile ya taksi, kuna aina tofautitofauti, magari hizo hazifananangi rangi zao ni za aina tofautitofauti hapa.

Kwa picha hii naona mwanaume ambaye anaendesha boda na mwingiine akikaa kule nyuma, na boda ingine inakuja mbele yake ikielekea mahali yeye anatoka.

Picha naona duka ambayo inauza vitu ya aina tofautitofauti, kuna vitu zimeekwa hapo, hapa hivi duka ni mahali pa kutoa pesa imeandikwa mpesa kwa sababu wanafanya kutoa.

Naona mtu ambaye ameweka mahali biashara. Kuna gari na nguo naona aina tofauti tofauti. Watu huwa wanafanya kazi nzuri hapo vile naona kwa macho yangu hapo.

Picha naona mwanamke mmoja ambaye anatembea, huku kuna mvulana mwingine hapo anauza vitu mbele ya hiyo duka. Hiyo duka ni duka ya mpesa, kuna mahali ya kunyoa nywele, kuna aina nyingi naona kwa hiyo duka.

Kwa picha naona kiatu ya aina mbali mbali kama vile zile za kuchezea mpira, zile ya kutembea zile na za kuoga zile za kutumbea wakati wa mvua viatu vya buti inaoshwa hapo pia, kuna maji inaonekana hapo.

Aina tofauti za fruits . Kuna embe, kuna ndizi, kuna ndimu, kuna ovacado , kuna pawpaw kuna papai pia na nazi pia naona.